Duka la matunda au mboga, lililoko kwenye soko lililofunikwa kwa chandarua cha plastiki. Kuna ndizi zilizoning'inizwa na kamba juu, na kwenye meza kuna maeneo ambapo machungwa yapo, viazi vitamu, kwenye kreti, pamoja na matunda kama vile ovakado na kadhalika.